Ni mfumo wa kilimo cha mboga. Mimea yenye majani mabichi na yenye afya imemea ndani ya chombo cheusi cha plastiki ambacho kimewekwa juu ya stendi ya mbao. Kuna bomba linalounganisha chombo hicho na ndoo nyeupe iliyo chini ikionyesha kuwa kuna mfumo wa kumwagilia maji.

Lettuce imepandwa kwenye vyombo vyeusi vya plastiki kwa kutumia mfumo wa haidroponiki. Mimea inaonekana yenye afya ya rangi ya kijani kibichi ikikua bila udongo. Maji yanazungushwa kupitia mabomba madogo ya bluu.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea hulimwa bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji. Mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo.

Picha inaonyesha kilimo cha kisasa cha mboga kinachojulikana kama kilimo cha maji ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyojengwa juu ya ardhi. Mimea hii inastawi vizuri ndani ya chombo mahali kinachofunikiwa na neti au plastiki.

Mimea ya ndizi imepandwa kwa mistari ndani ya shamba lililojaa majani ya kijani kibichi na yenye afya nzuri. Mimea hii ina majani makubwa na yenye kung'aa ikionyesha ukuaji mzuri. Kando ya shamba kuna uwanja wa mpunga uliochimbwa na kuwa na mabaki ya majani yaliyokatwa.

Mimea ya nyanya imepandwa kwa mpangilio ndani ya greenhouse ya kisasa. Mazingira haya yanalindwa dhidi ya hali mbaya ya hewa huku njia ya kati ikitoa nafasi ya kupita kwa urahisi kwa ajili ya kumwagilia, kutoa magugu au kuvuna.

Nyumba ya kuoteshea mimea iliyojengwa kwa kutumia plastiki nyepesi inayoruhusu mwanga kupenya kwa kiasi lakini pia kuzuia wadudu na kudhibiti joto na unyevu.

Shamba kubwa la mboga aina ya kabichi, zilizopandwa kwa mpangilio mzuri wa mistari. Kabichi zinaonekana zikiwa katika hali nzuri ya ukuaji, zenye majani mapana ya kijani kibichi, yakionyesha kuwa zinakaribia kuvunwa.

Ng'ombe wa maziwa waliopangwa mstari mmoja ndani ya banda la kisasa la mifugo. Kila ng'ombe yuko kwenye nafasi yake iliyozuiliwa kwa vyuma, wakikabili upande mmoja. Huenda wakisubiri kulishwa au kunyonywa maziwa.

Shamba kubwa limejaa mistari ya kabichi zilizopevuka. Zikiwa na majani mapana ya kijani kibichi. Pande za shamba kuna miti mirefu na nyuma kuna mandhari ya milima. Udongo unaonekana kuwa na unyevu na mifumo ya umwagiliaji imewekwa pembezoni kuonyesha kilimo bora na kilichopangiliwa.

Nyanya nyingi zinasafirishwa kwenye mkanda wa kusafirisha katika kiwanda cha kuchakata. Zinaonekana zikiondolewa majani huku zikielekezwa sehemu nyingine kwa ajili ya kuchakatwa zaidi.

Shamba ndogo lenye mfumo wa umwangiliaji wa matone. Mimea midogo imepandwa kwa mistari na kuna bomba za plastiki zilizoenea kando ya kila mstari wa mimea. Bomba hizo zina mashimo madogo yanayotoa maji kidogo kidogo kwenye mizizi ya mimea.

Shamba hili limepandwa miche midogo katika mistari iliyo nadhifu, likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yamewekwa kandokando ya mimea yakisaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia ya kuhifadhi maji.

Mbegu, au mmea mchanga unaokua katika shamba, ukizungukwa na udongo wenye rotuba. Mbele ya mmea, kuna bomba la umwangiliaji wa matone, ambalo hutumia mbinu ya kumwangilia mimea kidogo kidogo, na kwa usahihi, ili kuokoa maji na kuhakikisha mmea unapata maji yanayohitajika.

Shamba limelimwa kwa mistari na limewekewa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Maji yamejaa kati ya mistari ya mimea changa huku mabomba meupe meusi yakipita kando ya kila mstari yakisaidia katika usambazaji wa maji kwa ufanisi. Miti imezunguka shamba hilo.

Ni shamba lililonyweshwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji na mabomba ya plastiki. Maji yanapita kwenye mifereji kati ya mistari ya mimea huku mabomba yakiwa yamewekwa pembeni kusaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba lililonyunyuziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mfereji pamoja na mabomba ya matone. Mimea michanga imepandwa kwa mistari na maji yanaelekezwa katika mashimo iyo ili kuhakikisha unyevu wa kutosha kwa mizizi.

Shamba limeandaliwa kwa mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone, ambapo mabomba marefu yamewekwa kwa mistari sawia juu ya udongo mwekundu. Mimea michache imeanza kuchipua na mnara wa maji, unaonekana kwa umbali.

Shamba dogo katika bustani lina mimea michanga inayotunzwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba ya plastiki yamewekwa kwa makini ili kila mmea upate maji moja kwa moja

Mstari wa mimea yenye kijani kibichi. Umepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye shamba lililonyweshwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa mfereji. Maji yanatiririka katikati ya matuta ya udongo, yakilisha mazao kwa ufanisi mkubwa. Mazingira ni tambara na yenye anga safi

Shamba lililoandaliwa kwa kilimo cha kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mashimo ya kupanda yamepangwa kwa mistari ya kupishana na mabomba ya umwagiliaji yamewekwa katikati ya mistari hiyo ili kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba limepangwa kwa mistari ya umwagiliaji wa matone na mimea ya kijani imepandwa kwa safu nadhifu. Mabomba ya plastiki yamelazwa juu ya udongo mwekundu, yakipeleka maji moja kwa moja kwa mzizi ya mimea.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa maji uliowekwa ardhini juu ya changarawe. Mfumo huu unajumuisha vipande viwili vya bomba na vifaa vya kudhibiti mtiririko wa maji kama vile kipunguza shinikizo na vali ya umeme.

Shamba kubwa limepandwa mimea michanga katika mistari iliyo sawa na linaonekana kumwagiliwa maji kutumia mfereji wa maji kati ya mistari ya mimea. Mabomba mawili yameunganishwa kuleta maji shambani yakielekeza maji kwenye mifereji hiyo ya usambazaji mzuri.